Daktari wa meno aliyevaa koti refu la rangi nyeupe pamoja na miwani yenye lenzi, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mama aliyeketi katika kiti, akiwa anapanua kinywa na daktari huyo aking'oa jino.

Daktari wa meno akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliye lala juu ya kitanda akiwa, amepanua kinywa akimwonesha daktari jino ambalo analotaka kubadilisha kati ya mengi ambayo daktari ameyashikilia.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyofanywa usafi vizuri yakiwa na nyasi fupi za kijani pamoja na bustani yenye maua yaliyochongwa vizuri na ya kupendeza, kukiwa na barabara ambazo zimesafishwa za kupita watembea kwa miguu.

Mazingira hatarishi yaliyo na maji machafu yaliyotuama katika eneo la barabara ambayo huwezasababisha magonjwa mbalimbali kukiwa na magari yanayojaribu kuvuka upande wa pili wa barabara.

Madaktari wawili wa kike na wa kiume, walio vaa barakoa kufunika midomo na pua, pia wakiwa na makoti marefu ya rangi nyeupe ambayo yanafika usawa wa magoti, wakiwa katika eneo la chumba cha hospitali.

Madaktari wawili wa kiume waliovalia mavazi ya bluu wakiwa katika chumba cha hospitali kilicho na vifaa mbalimbali, ambavyo hutumika kupima mapigo ya moyo na vingine kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa.

Mama akiwa ameketi katika kitanda kilichopo ndani ya chumba cha hospitali, akiwa anamtazama mtoto mchanga aliyevalishwa mavazi ya kumkinga na baridi, akiwa amepakatwa na kijana wa kiume.

Kundi kubwa la wamama pamoja na watoto wadogo ambao wamekusanyika sehemu moja, wakipewa huduma mbalimbali au misaada kama vile ya maziwa ambayo wanamiminiwa katika vikombe.

Muuguzi wa kike, anayehusika na maswala ya malezi ya watoto wachanga, akiwa anamkagua mtoto mdogo aliyehifadhiwa katika chumba kidogo cha plastiki kikiwa na vitobo vinavyomsaidia kupata hewa safi.

Dawa za asili au za kienyeji ambazo zimekwisha andaliwa na kuhifadhiwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu, yakiwa na madini ya chakula ambayo ni muhimu katika mwili wa binadamu.

Mama aliyebeba pochi mkononi akiwa katika mazingira ya shamba, akichuma majani mabichi kutoka kwenye matawi ya mmea ambayo, huandaliwa na kutumika kama dawa ya kienyeji kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Mimea ambayo imetoa majani ya kijani pamoja na maua ambayo huandaliwa vizuri na kutumika kama dawa ya asili inayotibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Dawa ya kienyeji ya rangi ya njano iliyo katika mfumo wa kimiminika ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo na kufungwa ili isimwagike, dawa hiyo imetengenezwa kwa kutumia vitunguu pamoja na malimao.